Hapo inaonekana kijana akimwagilia mimea inayokua kwa mfumo wa kilimo cha kisasa kinacho itwa kilimo cha maji. Mimea imepandwa kwenye vyombo vidogo vilivyowekwa ndani ya mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa mpangilio wa ngazi, huu ni mfano wa kilimo cha nafasi ndogo kinachofaa kwa maneo ya mijini au yenye ardhi kidogo.

Mguu wa kushoto wa mtu unaonekana kando ya vitunguu, vingi vya ukubwa tafauti, vilivyotandazwa chini kwenye ardhi.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa limepandwa mboga aina ya kabichi. Mimea hiyo limepangwa vizuri katika mstari na inaonekana kuwa na afya nzuri ikiwata kwenye udongo wa rangi ya udongo mwekundu chini ya anga lenye mawingu mepesi. Pembeni kuna njia iliyopita katikati ya shamba kuelekea upande wa mbali penye miti na nguzo za umeme.

Sehemu hii inaonyesha mimea midogo iliyopandwa jwa mstari katika shamba la kilimo cha umwagiliaji. Ikiwa na mfumo wa mabomba ya umwagiliaji wa matone unaopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea

Hizi ni safu za mimea shambani zenye mabomba ya umwagiliaji yaliwekwa juu ya udongo, huku baadhi ya mboga zikiwa tayari zimeanza kumea. Mbali, mwisho wa shamba, kuna mboga nyingi zilizostawi nyuma ya bustani.

Hapo kuna shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mstari likiwa katika hatua ya kumwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji, maji yanapita kwenye mtaro kati ya mstari ya mimea na zana za mkono kama jembe zinaonekana pembeni zikionyesha shughuli za kilimo zinazo endelea.

Hapo kuna mfumo wa umwagiliaji wa shambani kwa kutumia mifereji ya maji na mabomba madogo yanayoelekeza maji moja kwa moja kwenye mimea. Mimea inaoneka kuwa ya mahindi, ikiwa imepandwa kwa mstari katika shamba kubwa lenye kutuba.